Dhana ya e-learning au masomo ya mtandaoni. Mikono ya mtu ikishikilia kompyuta kibao na juu yake kuna vifaa vya kidijitali zinazoeleza masomo ya mtandaoni. Kompyuta inawakilisha kifaa kinachotumika kwa masomo.

Mtu ameketi kwenye meza na anatumia kibodi cha kompyuta. Kwenye skrini ya kompyuta, kuna neno e-learning kwa herufi kubwa na pia ikoni zinazohusiana na elimu. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu.

Mwanamke mwenye umri wa makamo amevalia suti ya buluu iliyokolea na shati jeupe ndani. Anaangalia moja kwa moja huku akitabasamu kwa upole. Mkono wake wa kushoto umepumzika kwenye kibodi cha kompyuta ndogo. Amevaa saa ya dhahabu kwenye mkono wake wa kushoto.

Mtu akiwa ameketi mbele ya kompyuta ndogo, amevaa vipokea sauti. Kwenye skrini ya kompyuta, kuna mkutano wa video unaoonyeshwa watu wanne tofauti wakiwa kwenye mkutano.

Kundi la vijana wanne wanaoonekana kuwa wanafunzi wa chuo kikuu au shule ya upili. Wote watatu wamekusanyika karibu na simu ya mkononi wanayoitazama kwa furaha. Huku mmoja wao akishika kikombe cha kahawa.

Mwalimu akiwafundisha wanafunzi watatu jinsi ya kutumia kompyuta ndogo. Wamekusanyika karibu na kompyuta na mwalimu anawaelekeza wanafunzi. Wanaangalia skrini kwa makini.

Mwanamke ameketi kwenye dawati akishiriki katika mkutano wa video. Anaonekana akiongea na washirika wengine wa mkutano ambao wanaonekana kwenye skrini kubwa iliyo mbele yake.

Mke mchanga mwenye nywele nyeusi zilizosokota. Akitabasamu na kuandika kwenye daftari. Amevalia shati la rangi ya machungwa na anaonekana akijishughulisha na masomo au kazi.

Msichana mdogo ameketi kwenye meza akitumia kompyuta ndogo na amevaa vipokea sauti vya masikioni vya rangi ya pinki. Anaonekana akiongea au akifanya kitu kinachohitaji kuwasiliana.

Simu mahiri iliyoshikiliwa na mtu ikionyesha tovuti ya Nandy . Skrini ya simu inaonyesha kichwa Transforming The Way People Learn . Mwanamke anayetabasamu. Chini kidogo kuna maandishi About Nandy .

Elimu inayopatikana kupitia mtandao inaonyesha mkono ulioshikilia simu janja kubwa na karibu na simu kuna vitu vinavyohusiana na shule, kitabu kinaashiria kusoma au kujifunza.

Kompyuta ya mezani yenye skrini, juu ya skrini kuna mrundiko wa vitabu. Kitabu cha juu kinaonekana wazi, kikiwa wazi na kurasa zake zimefunguku kuashiria labda kusoma au kujifunza kidijitali.

Mfano wa masomo ya mtandaoni au mkutano kwa njia ya video, ambapo mwanafunzi anaangalia kompyuta yake, na kuona mwalimu na wanafunzi wenzake wakiwa kwenye skrini.

Msichana mdogo mwenye miwani na vipokea sauti masikioni ameketi kwenye dawati akitazama kwa makini kioo cha kompyuta. Nywele zake zimefungwa nyuma kwa mtindo wa mkia wa farasi.

Mtu akitumia kompyuta ndogo kwa ajili ya kujifunza mtandaoni. Skrini ya kompyuta inaonyesha maneno online learning na kuna icon ya kofia ya kuhitimu.

Mtu akitumia kompyuta ndogo na simu ya mkononi ,huku kukiwa na icon mbalimbali zinazoelea hewani. Icon zinaashiria dhana mbalimbali, zinazohusiana na elimu ya kidijitali.

Mwanaume akiwa ameketi kwenye kiti, amevaa shati nyeupe na anarekebisha tai shingoni mwake. Anaonekana kuwa kwenye chumba chenye mapazia mazito kwenye dirisha.

Wanafunzi kadhaa wakiwa katika darasa au mahabara ya kompyuta, wakitumia kompyuta ndogo. Katika mstari wa mbele, kuna mtoto wa kike amevaa kofia ya buluu na sare ya shule yenye miraba.

Mwanamke, huenda ni mtaalamu akiwa ameketi kwenye dawati na kuangalia kompyuta ndogo, ana nywele nyeusi zilizopinda na amevaa sweta nyekundu. Mkono wake mmoja umeshika kidevu chake.

Mwalimu wa kike akiwa ameketi mbele ya kompyuta ndogo na wanafunzi wake wamemzunguka. Wanafunzi hao wanaonekana na kupendezwa na wanachokiona kwenye kompyuta hiyo. Mwalimu amevalia sare, vazi la kitamaduni la kihindi.

Kijana akisoma, huku amevaa vipokea sauti na anatumia kompyuta mpakato, Amevalia shati la machunga na ameshikilia kalamu mkononi. Upande wake wa kushoto, kuna taa ya rangi nyeupe.

Mkono ukia umeshika simu janja na juu yake kuna aikoni nyingi zinazohusiana na teknolojia na mawasiliano kama vile wingu kompyuta mpakato, barua pepe inaashiria matumizi mbalimbali ya simu.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume, wakiwa, wakitumia kompyuta. mwanamke anaonekana akimsaidia au kueleza kitu fulani mwanamume huku akitazama screen ya kompyuta ndogo.

Mwanadada mwenye asili ya kizungu ameketi mezani. Kipo kipakatalishi, kitabu na kalamu juu ya meza. Anaonekana kunakili anachokisoma. Mfumo huu husaidia wanafunzi kutohudhuria darasa.

Wanawake wawili, wakiwa wamekaa chini kwenye sakafu ya mbao, labda wakisoma au kufanya kazi pamoja. Kuna mkoba mweusi ambao pia umewekwa kwenye sakafu.

Mwanamke aliyeketi ndani ya treni, amevaa koti la kijani kibichi na suruali ya rangi sawa. Anaonekana ana umri wa makamo. Mbele yake kuna meza ndogo ya kahawia. Anafurahia mandhari ya mji.

Mazingira haya yanaonekana kuaw ya mafunzo au ya kufanya kazi labda katika chuo kikuu, shule au ofisi. Kuna watu wengi wakiwa wamejikita kwenye kompyuta zao ndogo.

Mwalimu anamsaidia mwanafunzi kwenye kompyuta ndogo. Wanafunzi wengine wanaonekana nyuma wkiwa wamekaa mbele ya kompyuta zao ndogo. Mwaliu anatabasamu kuashiria ana furaha.

Tukio linalohusiana na elimu, au masomo ya mtandaoni. Mwanamke ambaye ni mwanafunzi, akijifunza kupitia kompyuta ndogo na mwalimu wake ambaye ni mwanamume anaonekana kwenye skrini akifundisha.

Kompyuta mpakato yenye rafu ya vitabu kwenye skrini yake iliyojaa vitabu vingi. Inaashiria dhana ya maktaba ya kidigitali au vitabu kwa kielektroniki.

Wanafunzi kadhaa, wengi wao wakiwa vijana, wamekaa mbele katika chumba kinachoonekana kuwa cha maabara ya kompyuta au kituo cha mafunzo. Wanafunzi wengine wanaonekana wamevaa vipokea sauti.

Wachezaji wa mpira wa wavu wakiruka juu ya wavu kujaribu kuzuia mpira au kuupiga. Mchezaji amevalia jezi ya bluu nambari kumi na mbili huku mchezaji mwingine aliyevalia jezi ya kijani akionekana akipiga mpira.

Chumba cha kompyuta ambacho kinaweza kuwa katika shule, chuo kikuu au kituo cha mafunzo. Kuna safu nyingi za kompyuta za mezani, kila moja ikiwa na skrini, kibodi na kipanya.

Kitanda kina shuka ya miraba ya blue na blanketi chini yake yenye michoro ya maua. Kuna mito miwili meupe juu ya kitanda. Sakafu ni tambarare na isiyo na vigae. Kuta zimepakwa rangi ya manjano iliyokolea.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara au jumba la sinema. Kuna safu nyingi za viti, vingine vikiwa na rangi ya kahawia na buluu, vimepangwa kwa umbo la nusu duara, vikishuka chini kuelekea mbele.

Wachezaji wawili wa mpira wa mguu wakiwania mpira kwenye uwanja. Mmoja amevaa jezi ya machungwa na mwingine jezi ya manjano na bluu. Watu wachache wanatazama kwa nyuma.

Ukumbi mkubwa wa ndani unaoonekana kama ukumbi wa chezo au ukumbi wa hafla. Kuta zimepakwa rangi ya bluu na kuna mistari ya uwanja wa michezo sakafuni. Inaweza kuwa uwanja wa mpira wa wavu.

Hiki ni chumba cha masomo. Watu kadhaa au wanafunzi wameketi kwenye viti kando ya meza na kujishughulisha na shughuli za masomo. Wanatazama ubao mweupe ulio mbele yao wenye maandishi. Mwalimu anaonekana kuelezea maandishi yaliyo kwenye ubao huu.

Kundi la wanaume wameketi kwenye nyasi bandia wakionekana kusikiliza kwa makini mwalimu au mkufunzi mmoja. Mwalimu huyo amesimama mbele yao akitumia mikono yake kueleza jambo.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa. Kila kitanda cha ghorofa kina magodoro mawili moja ya juu na moja ya chini. Zimetengenezwa kwa mbao. Chumba kinaonekana kuwa cha Malazi labda katika hosteli au bweni.

Haya ni mashindano ya kuogelea watu kadhaa wakiwemo watoto na vijana wanaruka au kuzama kwenye maji kutoka kwenye kingo za bwawa hili, Bwawa hili lina mistari kadhaa. Upande wa nyuma kuna hema kubwa ambazo zimebeba watu wanaotazama kinachoendelea.

Darasa la shule ambalo ni la zamani au la kawaida. Kuna dawati nyingi za mbao na viti vilivyopangwa kwa safu. Baadhi ya viti vina namba vilivyochorwa juu yake. Ubao mkubwa mweusi uko katikati.

Darasa tupu lenye viti na meza nyingi, zilizopangwa kwa safu. Kila meza ina kiti chake, na zote zimeelekezwa upande mmoja, zikionyesha kua ni tayari kwa wanafunzi au somo. Sakafu inaonekana kuwa nyekundu nyeusi au kahawia.

chumba chakulala chenye ukuta cha rangi kibichi kuna kitanda kikubwa katikati kikiwa na foronya chenye mchoro mweusi na mweupe. Ubao wa kichwa cha kitanda umetengenezwa kwa chuma kando ya kitanda pande sote mbili kuna meza ndogo.

Maktaba kubwa yenye vitabu vingi zilizopangwa. Kuna watu wawili wazima wamekaa kwenye meza tofauti, wakisoma au wakitumia kompyuta zao ndogo. Mmoja amevaa shati ya kijani kibichi na mwengine amevaa shati ya zambarau.

Wanafunzi wengi wakiwa wamekaa katika ukumbi mkubwa wa maabara au darasa. Wamevaa sare za shule, baadhi wakiwa na mashati meupe na tai, na wengine wakiwa na koti za kahawia. Ukumbi una viti vingi vilivyopangwa kwa safu.

Darasa tupu lenye viti na meza za mbao zilizopangwa kwa safu. Kuna madirisha marefu upande wa kushoto yanayoruhusu mwanga kuingia. Ukuta wa nyuma unaonekana kuwa na sehemu yakutundika karatasi.

Chumba cha mihadhara chenye meza na viti vingi. Kuna madirisha makubwa yenye pazia mekundu na ubao mweupe upo ukutani. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimepangwa vizuri.

Mwanaume moja, mzee ambaye anaonekana kuwa myahudi kutokana na mavazi yake. Amesimama katikati ya chumba chenye watoto kadhaa. Watoto hawa wamelala kwenye meza na baadhi yao wanaonekana wamelala usingizi.

Chumba cha kulala, chenye kuta za rangi ya krimu na nyeupe. Kitanda kina fremu nyeusi ya chuma, na ubao wa kichwa cha mbao, na kimetandikwa shuka nyeupe. Kuna neti ya mbu ya nyeupe, inayoning'inia juu ya kitanda.

Hiki ni chumba cha kulala. Chumba hiki kina godoro lililotandikwa shuka la rangi nyekundu limeekelewa mto upande wa mbele. Ukuta una rangi ya manjano na nyeupe upande wa juu. Upande wa kulia pana mkebe wa kuokea takataka.

Kundi la wavulana, wakicheza mpira wa mguu, kwenye uwanja wenye nyasi. Wamevalia sare za michezo, baadhi wakiwa na jezi nyeusi na kijani kibichi. Na wengine wakiwa na jezi nyekundu na nyeusi.

Chumba kilicho na vitanda vya ghorofa. Inaonekana kama chumba cha kulala, cha bweni, au hosteli, chenye vitanda vya ghorofa. Kuna mapazia ya rangi ya kahawia kwenye madirisha, na sakafu inaonekana kuwa ya mbao.

Chumba chenye vitanda vingi vya ghorofa vinavyotumika kama mabweni au malazi ya watu wengi. Inaonekana kama sehemu ya kulala kwa wanafunzi au watu wanaohitaji makaazi ya pamoja.

Chumba chenye vitanda vingi vya ghorofa vinavyoonekana kama mahali pa kulala kwa watu wengi, labda katika bweni , hosteli au kambi. Vitanda vimepangwa kwa safu, vikionyesha kuwa chumba kimeundwa kuchukua idadi kubwa ya watu.

Watu kadhaa wakiwa ndani ya chumba kama maktaba au chumba cha kusomea. Kuna rafu ndefu zilizojaa vitabu pande zote mbili. Watu wengine wamekaa kwenye viti na wengine wamekusanyika karibu na meza.

Chumba chenye vitanda viwili, kila kimoja kikiwa na shuka la kijani na taulo nyeupe. Kuna neti za mbu zilizoning'inia juu ya kila kitanda. Kushoto kuna meza ya mbao na viti viwili.

Chumba chenye kitanda cha ghorofa mbili na meza ya kusomea, pamoja na kiti. Kitanda hicho kina magodoro mawili ya bluu na mito yenye foronyo nyeupe na michoro ya waridi.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa. Kitanda cha juu na cha chini vina matandiko ya rangi ya waridi. Kuna meza ya kusomea au kufanya kazi upande wa kulia.

Huu ni ukumbi mkubwa wenye viti vingi vilivyopangwa kwa safu na vinapendeza. Viti hivyo ni vya rangi ya buluu na unaoekana kuwa na ghorofa ya pili.

Ukumbi wa tamasha au sinema. Kuna jukwaa mbele ikiwa na pazia nyekundu na viti vingi vilivyopangwa kwa safu kwa ajili ya watazamaji. Ukumbi una giza na taa chache zikiwashwa.

Darasa lenye madawati na viti kadhaa vya mbao. Kuna ubao upande wa kushoto na madirisha mengi yenye nondo. Yanaonekana yakiruhusu mwanga wa asili kuingia. Kuta zinaonekana kuukuu na zimechaka.

Chumba hiki ni cha maabara au darasa la sayansi. Kuna meza mbili ndefu zenye makabati chini zikiwa na vifaa vya maabara kama vile chupa na darubini. Kila meza ina viti viwili virefu vya kukalia.

Chumba chenye vitanda viwili na madirisha mawili kinachoonekana kuwa sehemu ya mabweni au makazi ya wanafunzi. Ukuta wa chini una rangi ya chungwa na kuna meza ya kusomea karibu na dirisha moja.

Chumba cha kulala chenye kitanda kimoja, meza ya kusomea yenye kompyuta mpakato na taa na rafu yenye vitu mbalimbali. Kuna mabango ukutani.

Kitanda cha orofa mbili chenye magodoro na matandiko. Chumba kina dirisha lenye pazia na kuna kitanda kingine upande wa kushoto. Chumba kimepangwa vizuri.

Wachezaji wa mpira ya kikapu kwenye uwanja wa ndani. Mchezaji mmoja amedaka mpira na anaruka ili kuurusha kuelekea kwenye kapu. Wachezaji wengine wanasimama karibu naye.

Mwanamke akicheza tenisi kwenye uwanja wa buluu. Anaonekana akipiga mpira kwa raketi yake. Amevalia sare nyeupe na nyekundu na vatu vyeupe. Kuna mchezaji mwingine nyuma yake.

Mwanamume aliyesimama juu ya mwamba mkubwa akionekana kufurahia mandhari. Amevaa kofia nyeupe, fulana yenye milia na kaptura zenye miraba. Ameinua mikono yake yote miwili akionyesha alama ya amani.

Msichana mdogo anaonekana kama mwanafunzi. Ameketi kwenye meza la mbao na anafanya jaribio la kisayansi. Amevalia miwani maalum ya usalama ya kulinda macho yake. Ameishika chupa ndefu ya kioo.

Watu wawili wazima wameketi kwenye benchi la mbao. Mwanaume upande wa kushoto amevaa shati jeupe na kitambaa chenye michirizi chekundu na nyeupe; kinachofanana na nguo za kitamaduni. Ameshikilia kipaza sauti.

Kundi la watu wengi wao wakiwa vijana, wameketi au wamesimama eneo lenye nyasi karibu na miti. Wanaonekana wakiwa nje labda wakishiriki katika shuguli fulani au mkutano.

Msichana mdogo ameketi kwenye meza na kuchora. Ana miwani na anaonekana kujishughulisha na kazi yake ya kuchora kwa kutumia kalamu ya rangi ya zambarau. Nyuma yake, kuna vitu vya sanaa na mtu mwingine asiyeonekana wazi.

Mikono miwili ya mtoto ikiwezakana ikisoma. Vidole vya shahada vya mikono yote miwili vinaonekana vikielekezwa chini kuguza uso mweupe wenye muundo wa nukta zilizoinuka. Unatumiwa na watu wasioona.

Sehemu ya nyuma ya kichwa cha mtoto na kifaa cha kusaidia kusikia kikiwa kimevaliwa sikioni mwake. Mtoto amekaa darasani akimtazama mwalimu ambaye yuko mbele ingawa mwalimu haonekani vizuri.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume wakiwa katika mazingira yanayoonekana kuwa duka la kahawa au baa. Mwanamke ana nywele nyekundu na amevaa aproni hisiyo na mikono juu ya shati jeupe.

Mwanaume amebeba begi la mgongoni na ana vitabu au madaftari kadhaa mikononi mwake, akionyesha kuwa anaweza kuwa mwanafunzi. Amevalia fulana ya rangi ya manjano iliyokolea.

Mwanamke na mtoto wote wawili wakiangalia kompyuta ndogo. Mtoto anaonekana kushangaa au kusisimka huku akiwa ameshika kitu mkononi. Wako ndani ya nyumba.

Watoto watatu wameketi darasani kila mmoja ameegemeza kichwa kwenye dawati lake na anajishughulisha na shughuli ya kuandika. Mtoto aliye upande wa kulia amekalia kiti cha gurudumu.

Mwanamke ameketi akiangalia simu yake ya rununu. Amevalia koti ya rangi ya kahawia na ana earpad nyeusi sikioni mwake. Kuna watu wengine wawili nyuma yake wakiendelea na shughuli zao.

Mwanamke ambaye anaweza kuwa mwalimu au mzazi akimsaidia mvulana mdogo ambaye anaonekana kuwa kipofu kujifunza kusoma braille . Mwanamke amevaa miwani na anatabasamu. Mvulana ana macho yaliyofumbwa.

Mwanaume na mwanamke wakitumia lugha ya ishara. Mwaume anamfundisha mwanamke au wote wawili wanawasiliana kwa kutumia ishara. Wanaonekana wakiwa na furaha na wanatabasamu. Mwanaume amevaa fulana nyeupe na mwanamke amevaa sweta ya kijivu.

Mwalimu mwanamke akisaidiana na msichana mdogo labda mwanafunzi wake kutumia kompyuta ndogo. Wote wawili wanatabasamu na wanaonekana kufurahia kile wanachofanya kwenye kifaa hicho.

Msichana mdogo ameketi kwenye dawati darasani. Amevaa barakoa ya bluu na akitumia lugha ya ishara. Anawasiliana na mtu mzima, ambaye pia anatumia lugha ya ishara.

Mwanamke ameketi chini na msichana mdogo. Wote wawili wanaonekana wanatazama kitabu ambacho mwanamke amekishika. Msichana anaonekana anafuatilia kwa makini anachokionyeshwa mwanamke kwenye kitabu.

Mwanamke mchanga anaonekana kuwa na ulemavu wa viungo, pengine mikono au miguu, kwa jinsi alivyojishikilia. Katika upande wa kushoto, amejiegemeza kwenye vitabu akionekana kutafakari au kupumzika.

Watoto wawili shuleni. Msichana ambaye anaonekana kuwa na umri wa shule ya msingi ameketi kwenye dawati na anaandika au kuchora kwenye daftari. Ana kifaa cha kusaidia kusikia.

Mwalimu mwanamke mwenye nywele nyeusi zilizo sokotwa akizungumza na mvulana mdogo aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu, wote wawili wako darasani, mwalimu anamsaidia mvulana kwa masomo.

Mvulana mchanga anaonekana kama ana umri wa shule ya mzingi, ameketi kwenye kiti cha magurudumu chekundu anatabasamu pana na anaonekana mwenye furaha.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mwalimu akimfundisha mtoto mdogo lugha ya ishara . Amevalia miwani na shati la buluu anatabasamu usoni. Anatumia mikono yake kuonyesha ishara.

Mwanamke ambaye huenda ni mwalimu au msaidizi akimfundisha mvulana mlemavu kuchora. Anaonekana mwenye furaha na tabasamu, ameketi karibu na huyo mvulana, anashikilia brashi na anaoneka akimsaidia mvulana katika uchoraji.

Mwanamke anazungumza na mtu mwingine, na anatumia lugha ya ishara. Yuko kwenye sehemu ambayo kuna vinywaji mezani. Ana utabasamu usoni, akionyesha mawasiliano ya furaha.

Kunaye mwanafunzi ambaye ameketi mezani. Kuna kitabu kilicho na vidude. Mikono yake inashika vidude hivyo, labda hana uwezo wa kuona. Ni mwanafunzi mwenye mahitaji maalum.

Watoto wawili wakiwa darasani. Mmoja anaonekana akimweleza mwenzake kitu. Labda kwa kutumia lugha ya ishara au akiongea naye tu. Ubao ulio nyuma yao una maandishi.

Mwanamke mmoja anayeonekana kuwa mwalimu au mshauri amekaa mezani akiwa amevalia koti jeupe la maabara. Akiwa akimwelekeza mwanafunzi mwingine. Wote wameshikilia kalamu.

Mwanamume na mtoto wa kike wakicheza na mafumbo ya mbao kwenye meza. Wote wawili wanaonekana wenye furaha na wanatabasamu.

Mtoto ameketi mbele ya kompyuta. Anatumia mguu wake kuendesha au kudhibiti kipanya cha kompyuta. Anaonekana akitazama kitu fulani kwenye skrini ya kompyuta.

Watu watatu wakiwa wamekaa kwenye meza wakishughulika na vifaa vya ufundi wa masomo. Mwanamume aliye upande wa kushoto, amevaa fulana blue na ana kitambaa cheupe begani.

Wasichana wadogo wakitabasamu na kuangalia kamera. Wanaonekana kuwa marafiki na wamekaa karibu. Mandhari ya nyuma yanaonyesha ndani ya chumba, labda darasa au eneo la kuchezea.

Watu wanne, ndani ya chumba kinachoonekana kama kituo cha matibabu au elimu maalum. Mwanamke mmoja anayevaa miwani ya waridi na shati lenye maua, amekaa mezani akishikana mikono na mwanaume mmoja.

Mwanamke na mvulana, wakichora pamoja. Mwanamke anatabasamu na anaonekana akimsaidia mvulana, ambaye pia ana furaha na anashiriki kikamilifu katika kuchora.